Huku ni shambani tunaweza kuona mimea mbalimbali. Vile vile kuna watu ambao wanakata mkungu wa ndizi. Ni dhahiri kwamba wanataka kuchukua sokoni ili waweze kuziuza.

Kwenye picha naeza kumuona mwanaume ambaye ameshika galani ya maziwa. Amepitisha maziwa haya kwenye kichungi cha nguo. Kando yake kuna galani kadhaa za maziwa, kumaanisha hapa anafanya kazi ya kuuza maziwa. Kwanza anachunga maziwa haya kabla ya kuwauzia wanunuzi wake.

Hapa ni shambani. Naweza Kuona ng'ombe Wa maziwa . Kwa wakati huu Kuna mtu ambaye anakamua huyu ng'ombe. Pia naweza Kuona kuwa huyu ng'ombe amefungwa miguu ya nyuma. Huenda huyu ng'ombe ni mkali sana hawezi kubali kikamuliwa kwa hurahisi , kwa maana sasa huyu mfugaji ameamua kumfungwa mguu kabla ya kumkamua.

Huku ni shambani, kwenye shamba wamepanda miti mingi ya ndizi na ni dhairi kwamba yanesha anza kuzaa. Huenda hata zingine zimeanza kukomaa, lakini zile ambazo tunaona ni za rangi ya kijani kibichi.

Hili ni shamba la ndizi. Naweza kuona ndizi nyingi sana imepandwa hapa pia naweza kusema kwa maoni yangu mkulima wa ndizi ni mkulima mzuri sana. Mtu huweza kupata chakula ya kutumia na familia yake na pia mtu huweza kuuza ndizi kwenye soko ili kujipatia mapato.

Huku ni shambani ambapo wamepanda miche mingi ya ndizi. Huenda mkulima huyu ni wa ndizi na anategemea uuzaji wa ndizi ili kujipatia riziki ya kila siku.

Huyu ni mfugaji wa ng'ombe ya maziwa. Ng'ombe ya maziwa ina faida nyingi sana kwa maana mtu anakamua ng'ombe alafu anaweza kuuza maziwa. Kwa sasa mkulima huyu ako akikamua ng'ombe wake , naona amepata maziwa mingi sana.

Hapa ni shambani na tunaweza kuona kwamba wameweza kupanda migomba ya ndizi. Kuna mmoja ambayo imeshazaa ndizi na ni dhahiri kwamba ndizi hizo zimeshaiva kwa vile ina rangi ya manjano.

Hapa ni shamba tunaweza kuona mgomba wa ndizi ambao umeshaa zaa mgugu wa ndizi na ni dahiri kwamba hazijaanza kufaa kwa vile ndizi hizi zina rangi kijani kibichi.

Huu ni ukulima wa ng'ombe. Ukulima wa ng'ombe una faida mingi sana. Unaweza kupata maziwa, unaweza kupata nyama. Mkulima huyu anapenda ng'ombe wake sana. Hapa naona akiosha ng'ombe akitumia maji na kumsua kwa brashi. Mkulima huyu ni mzuri sana kwa sababu anachunga ng'ombe wake vizuri.

Huku tunaweza kuona mkungu wa ndizi na ndizi enyewe ni ya rangi ya manjano, dhahiri kwamba zimeshaiva na mtu anaweza kukula kwa wakati wowote.

Huku kuna ng'ombe ambaye anakamuliwa na mtu anayeonekana. Mtu huyu anaeza kuwa anakama ng'ombe ili kuweza kupata maziwa ya kukunywa au kupika chai au hata kuuza.

Hapa ni shambani, shambani humu Kuna mtu mwanaume ambaye amebeba dawa mgongoni pia naeza kuona amevaa nguo ya rangi ya majano na kofia ya rangi ya majano anapiga ng'ombe dawa. Umuhimu wa kupiga ng'ombe dawa ni kuzuia kupe na pia kuzuia ugonjwa wa ngozi.

Hapa naona migomba ya ndizi mingi pia naeza kuona mtu mwanaume amebeba mgomba mmoja nadhani anataka kuiweka kwenye hilo gari limeegeshwa kando na milango yake yakafunguliwa , huenda amezinunua hizi ndizi na anataka kusafirisha mahali pengine.

Hii ni mkungu wa ndizi ambapo tunaweza kunaona ndizi nne za rangi ya manjano, dhahiri kwamba zimeshaiva. Mtu anaweza kula ndizi hizi kw wakati wowote.

Hapa kuna shamba la ndizi ndizi hayo yamepangwa kwenye laini na pia shamba hili naweza kuona kuwa imetunzwa vizuri hakuna makwekwe na iko safi kabisa, mwenye hii shamba ni mkulima bora.

Hapa tunaweza kumuona ng'ombe aliyefungwa miguu ya nyuma vile vile kuna mwanamke ambaye anamkama ng'ombe huyu. Hueda anataka maziwa ili aweze kunywa au aweze kupikia chai.

Hapa ni sehemu ya kukamua ng'ombe. Tunaweza kuwaona watu wawili na ng'ombe kadhaa. Na ni dhahiri kwamba ng'ombe hawa wanakamuliwa maziwa kwa kutumia mashine ya kisasa.

Huku kuna ng'ombe ambaye amefungwa mguu na vilevile kuna mwanamke anayemkama ng'ombe huyu, huenda akipata maziwa haya anaweza kukunywa ama kupikia chai au ata kuuza.

Hiki ni kifaa cha kupima maziwa. Kifaa hiki upima kiwango cha maji kilicho ndani ya maziwa. Kifaa hiki hutumika sana sana kwenye viwanda vya maziwa kama vile Brookside na KCC.

Hili ni soko la kuuza ndizi. Ndizi hizi ni zile za kupikwa. Pia naweza kuona watu wamekuja sokoni kununua na pia kuna wauzaji. Wamekuja na mikoba ya kubeba hizi ndizi.

Huku ni sokoni kwani tunaweza kuona bidhaa mbalimbali kama vile ndizi ambazo zinaonekana kua na rangi ya kijani kibichi na ya manjano dhahiri kwamba zimesha iva , vile vile kuna nyanya, kuna vitunguu na hata machungwa.

Hapa kuna mtu ambaye amevaa nguo ya rangi ya manjano, amebeba mtungi wa kupiga dawa mgongoni ni dhairi kwamba anapiga dawa ng'ombe. Hii ni kwa sababu ueda anataka kuzuia ng'ombe huyo hasiliwe na kupe.

Hili ni shamba la ndizi. Shamba hili lina ndizi mingi sana. Upanzi wa ndizi una faida mingi sana. Kwanza, unaweza kupika kama chakula. Pia, unaweza kula kama tunda. Na pia, unaweza kupanda ili uweze kuuza na kupata pesa.

Huku ni sokoni kuna watu mbalimbali wengi wao wakiwa ni wauzaji, ni sehemu ya kuuza mikungu ya ndizi. Tunaona kwamba ndizi hizi hazijaanza kuiva kwa vile zina rangi ya kijani kibichi.

Hili ni shamba. Shambani kumepandwa vitu mbalimbali kama mahindi, ndizi na viazi vitamu. Pia naweza kuona mwanamke ameinama kwenye viazi vitamu. Kwa maoni yangu ni kama anahakikisha kuwa yameiva au yametoshea kutolewa. Usoni mwake kuna tabasamu. Ni kama yametosha kuliwa.

Hili ni shamba la ndizi. Shamba hili limepandwa ndizi mingi mno. Tukiwa na shamba kama hili la ndizi waweza kujipatia kipato kikubwa sana. Waweza kuuza ndizi kwenye soko na ukapata pesa mingi sana.

Naona shamba la mahindi, mahindi haya yalipandwa hivi karibuni ingawaje kwa sasa naona msitu inaanza kuingia kwenye shamba hili la mahindi, pia naona kwa maoni yangu inatakikana kwa sasa mwenye shamba aanze kupalilia hizi makwekwe ili mahindi yake yaweze kumea vizuri na yatoe mazao mazuri.

Kwenye picha kuna mkono wa mtu ulioshika ndizi ambayo haijaivaa. Huenda anataka alafu apike ndizi hizi kwa vile si zile za kuliwa.

Naeza kuona mtu ambaye anakamua ng'ombe , ng'ombe huyu ni wa kienyeji , ng'ombe wa kienyeji hua hatoi maziwa mingi kama wale wa gredi, ukiwa na ng'ombewa gredi, unaweza ata kupata lita kumi asubuhi na lita ingine tano jioni , lakini wa kinyeji unaeza ata pata lita tatu peke yake.

Hapa kuna mama ambaye yuko kibandani. Mama huyu anauza ndizi, ako na ndizi nyingi sana. Mbele yake kuna mteja ni kama ananunua ndizi. Pia kando kando tunaeza kuona watu kadhaa, ni kama wako katika vibanda vingine vinavyouza vyakula vingine.

Huku ni shambani tunaweza kuona mimea ya mahindi ambayo imezaa mahindi inayoonekana kwamba tayari imeshaa komaa kuna mtu ambaye anashika hindi kwenye mkono wake.

Hapa kuna mwanamke mmoja amevaa sare za kazi, neti nyeupe na koti nyeupe. Mkononi mwake ameshika ghalani la maziwa huenda hiki ni kiwanda cha maziwa na ako kwenye kazi akihudumu akipima maziwa.

Hili ni shamba kubwa la mimea, mimea hii la aina ya matunda ya ndizi. Shambani humu Kuna msitu mkubwa, ishara tosha kuwa, mwenye shamba hii Huwa hachungi vizuri. Hua hapandili mimea yake.

Hapa naona ndizi mbili. Ndizi ni aina ya matunda ndizi huweza kuliwa asubuhi, huweza kuliwa mchana, huweza kuliwa hata na jioni. Pia ndizi husaidia mwili kukinga kutokana na maradhi aina mbali mbali.

Huyu ni ng'ombe wa maziwa kwa sasa ako anakamuliwa na pia ako anakula chakula, utumizi wa mashini kukamua ng'ombe ni zoezi nzuri sana kwa maana unasaidia kujunga muda na pia unasaidia kukamua ng'ombe wengi kwa wakati moja.

Hapa kuna ng'ombe wanne.Ng'ombe hao wako kwenye sehemu ya kutupia takataka. Pia naeza kuona wanakula takakata hayo. Sio vizuri kwa ng'ombe Kula takakata hii ni kwa sababu wanaeza kupata magonjwa na pia sumu yanaweza kuingia kwa nyama ama maziwa na watumizi wanaeza kupata magonjwa au kuadhirika.

Hili ni shamba la kahawa.

Huku ni shambani ambapo wameweza kupanda miche ya migomba ya ndizi na ni dhairi kwamba baadhi ya migomba ya ndizi imeweza kuzaa mkungu wa ndizi na bado hayajakomaa.

Hapa naweza kuona ng'ombe ng'ombe hao ni wa maziwa kwa wakati huu wako wakikamuliwa kutumia mashine. Utumizi wa mashine ni jambo nzuri sana kwa mkulima kwa sababu unachunga muda na pia kazi ambayo ingefanywa na watu inafanywa na mshine kwa wakati mchache sana.

Hii ni ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Ng'ombe hawa wamejengewa chumba kizuri sana ambapo wanaeza kukaa ndani, wanaeza kula ndani, wanaeza kunywa maji yao ndani. Ukiwa na mifugo hao waweza kujipatia faida kubwa sana, waweza kupata maziwa na uweze kuyauza.

Huku kuna ndizi mbili ambazo ni za rangi ya manjano. Ni dhairi kwamba zimeshaiva na mtu anaweza kula kwa wakati wowote ama ata mtu anaweza kuuza katika sokoni.

Haoa ni mahabara, naweza kumuona mhudumu wa mahabara hii, ambaye ni mwanaume. Amevaa koti nyeupe ya kazi, ak akichanganya madawa kwenye mahabara. Huenda anatayarisha madawa ambaye wanafunzi watatumia kwenye mtihani wao.

Hii ni migomba ya ndizi ukiwa na migomba mingi ya ndizi kama haya waweza kujipatia kipato kikubwa unaweza kupeleka kwenye soko na kuyauza yakiwa mingi hivyo, utaenda kupata pesa mingi sana.

Huku ni shambani kwani tunaona miche mingi ya migomba ya ndizi. Vile vile kuna mtu ambaye amesimama huku akionekana kwamba huenda anafanya utafiti juu ya mimea hii.